Barabara imefurika maji mengi sana. Watu wanajaribu kuvuka barabara huku wakiwa makini sana. Moja amebeba viatu kwa mkono, huku akiwa na tabasamu wa uso na huku amevalia nguo ya pinki